hii picha ni ya watu walioko soko wamekwenda kutafuta nguo ama mali hapa kuna watu wamenunua kwa wingi wamekuja soko hilo, soki hili wamewekelea nguo chini wametandika nguo zao wakiuza iliwakati wa

Hii ni orodha ambayo ukiwa unataka kutumana pesa ama kubadilishwa pesa huenda umeenda nchi ingine kutoka Kenya to Tanzania unafaa ubadilishe pesa zako ili uweze kuitumia kwa nchi ambayo umeenda.

Hapa ni soko, hapa ni soko ambapo watu wengi wamekuja ili waweze kununua mali zao ama kuuza bidhaa zao, wakulima wamekuja na vitu zao za shambani ikiwa ni siku ya soko ,watu wengine pia wamekuja ili kununua bidhaa ambavyo wangehitaji nyumbani huku wameweka vitu zao kwa kibanda.

Magari haya yamesimama hapo ni ya watu. Watu ambao wamehudhuria kuenda sherehe wamekuja wakaweka magari zao hapo alafu wakaenda kuendelea sherehe. Magari hayo kuna ya rangi tofauti. Kuna ya nyeupe na nyeusi. Hapo pale kuna watu ambao wameshughulikia wameshuhudia sherehe.